Soko lenye shughuli nyingi likiwa na wanawake wengi wakiuza bidhaa mbilimbali hasa nyanya zenye rangi nyekundu na njano, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza na vyombo mbele yao. Nyuma kuna majengo ya zamani yenye paa za mabati ikionesha mazingira halisi ya soko la kitamaduni.